Tunaona umati wa watu wakiwa kwenye mkutano wa kisiasa, wakibeba mabano yaliyoandikwa PNU ambacho ni chama cha kisiasa. Watu wanaonekana na furaha, wakipunga mabano juu kuonyesha kuonyeshana msimamo, au kuunga mkono chama hicho.

Tunamuona aliyekua naibu wa rais Rigathi Gachagua akichukuliwa alama za vidole kwenye kifaa cha kielektroniki, huku maafisa wengine wakiwa karibu wakishuhudia, inaonekana kuwa ni zoezi rasmi la usajili au uthibitisho wa utambulisho.